Duka la urembo kwa mabano salon linalojulikana kama kwa mabano beauty salon and cosmetic ni la rangi ya kijani kibichi na lina mwangaza wa maandishi ya taa juu, ndani ya duka kuna bidhaa mbalimbali za vipodozi kama mafuta, nywele, sabuni na bidhaa nyinginezo.

Mlango wa chuma wa kijani wenye maandishi meupe yaliyoandikwa kwa wima yanaonekana yakisomeka mpesa. Hii ni ishara kuwa duka hili linatoa huduma za kifedha kupitia mpesa.

Duka la sanaa za mikono, linalouza kazi mbalimbali za sanaa za kiafrika. Kuna sanamu mingi ndogo za mbao, barakoa na vinyako vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa. Zinaonekana za nyeusi.

za pesa ya Kenya zilizopangwa juu ya meza ya rangi ya kahawia, noti za shilingi elfu moja zikiwa nyingi, noti za mia tano na mia mbili zimewekwa upande wa juu noti za mia moja zikiwa upande wa kushoto chini.

Mtu ameshikilia simu ya mkononi iliyo na skrini inayoonyesha programu ya M-pesa. Ina menu yenye chaguo mbalimbali zilizowekwa ndani ya duara ya kijani. Chaguo hizo ni pamoja na tuma pesa, toa pesa, nunua airtime.

Tuko na mboga linaonekana akuwa la kienyeji, kuna bidhaa mbalimbali zikiwemo ndizi, nyanya nyekundu zilizoiva, hoho kijani, karoti, mahindi mabichi, viazi, mandizi na maembe pamoja na mapera.